Duka kubwa lililopangwa vitabu vizuri katika mashelfu yenye rangi nyeupe, kuna mwanamke mmoja aliyevaa shati la bluu na sketi nyeusi akichagua vitabu hivyo kwa ajili ya kwenda kununua ili akapate kujisomea.

Mwanamke mmoja, aliyevaa nguo ya rangi ya kahawia akiwa anaingia katika shule inayotumika kuwalelea na kuwafundishia watoto wadogo, ambao hawajaanza elimu ya msingi. Huku nje ya shule hiyo kukiwa na michoro mbalimbali ya katuni ambayo inawavutia watoto.

Wanafunzi wa shule ya msingi wamevaa mavazi ya sare maalumu, wamekaa katika madawati yaliyopo katika chumba kinachotumika kama darasa. Mbele yao kukiwa na mwalimu ambaye anawafundisha. Pia kuna ubao mkubwa mweusi ulioandikwa kwa chaki nyeupe.

Wanafunzi wa shule ya msingi wamevaa sare zenye rangi ya bluu na nyeupe. Wapo katika chumba cha darasa na wamekaa kwenye madawati. Mwalimu wao yupo mbele anawafundisha. Pia kuna ubao mkubwa mweusi ulioandikwa kwa chaki, na karatasi ngumu zilizobandikwa ukutani na kuandikwa.

Kurasa za kitabu kilicho na picha za aina tofautitofauti pamoja na maandishi. Kinatumiwa na wanafunzi pamoja na walimu wa shule ya msingi, kwa ajili ya kujifunzia ili wanafunzi waweze kuelewa vizuri.

Jengo refu lililoezekwa kwa bati limepakwa rangi ya maziwa pamoja na nyekundu. Limechorwa na kuandika maandishi ya aina mbalimbali, linatumika kama madarasa ya wanafunzi wa shule ya msingi, huku mbele yake kukiwa na miti mifupi pamoja na majani yenye rangi ya kijani.

Chumba kikubwa kilichojengwa kisasa kina mwanga wa kutosha, pia kina meza, viti, bomba za maji pamoja na sinki, kinatumika na wanafunzi wa sekondari kama maabara, kwa ajili ya masomo yao ya sayansi.

Chumba kinachotumika na wanafunzi wa sekondari kwa ajili ya kulala kina vitanda vilivyotandikwa vizuri, meza pamoja na viti, kimepakwa rangi ya zambarau na kuwekwa mapazia katika madirisha.

Kitabu cha somo la kemia, kinachotumiwa na wanafunzi wa kidato cha tatu katika shule za sekondari; kina rangi ya njano pamoja na bluu, kina picha ya mwanaume aliyavaa koti refu jeupe, akitumia vifaa mbalimbali vya maabara.

Chumba kikubwa kinachotumika kama maabara kina madirisha, meza ndefu , viti, bomba na sinki za maji kinatumika na wanafunzi wa sekondari katika kujifunza masomo yao ya sayansi.

Wanafunzi wa chuo waliovalia mavazi yenye rangi tofautitofauti wapo katika chumba cha darasa kilichopakwa rangi ya bluu pamoja na maziwa, wamekaa katika viti vilivyo na meza huku mbele yao kukiwa na mkufunzi wa kiume ambaye anawafundisha.

Wanafunzi wa chuo wa jinsia tofautitofauti, wakiwa katika eneo la wazi, wakiendelea kujifunza, huku wakitumia vifaa mbalimbali kama vile, madaftali pamoja na kompyuta mpakato, huku wengine wakiwa wamekaa na wengine wamesimama.

Chumba kikubwa cha darasa kinachotumiwa na wanafunzi wa chuo waliokaa katika madawati wakimsikiliza mkufunzi aliye mbele yao. Huku juu ya meza zao kukiwa na vifaa mbalimbali kama vile kompyuta mpakatu pamoja na madaftari.

Jengo kubwa na la kisasa lina madirisha yanayopitisha mwanga wa kutosha, pia kuna: viti, meza na wanafunzi wa chuo waliokaa katika viti hivyo; wakiendelea kujisomea kwa kutumia vifaa tofautitofauti kama vile: madaftari, peni na kompyuta mpakato.

Chumba kikubwa cha darasa kilichopakwa rangi za aina tofautitofauti, kina wanafunzi wa chuo waliyokaa katika viti huku mbele yao kukiwa na mkufunzi ambaye anawafundisha na juu ya meza zao kukiwa na vifaa mbalimbali kama vile; madaftari, peni pamoja na simu za mkononi.

Chumba kikubwa kilichopakwa rangi nyeupe kina wanafunzi wa chuo waliokaa katika madawati na mbele yao kukiwa na mkufunzi ambaye anawafundisha, meza zao zikiwa na vifaa mbalimbali kama vile kompyuta binafsi, madaftari, pamoja na chupa za maji.

Wanafunzi wa chuo cha elimu kwa vitendo waliovaa mavazi ya rangi ya bluu, wamesimama wakimsikiliza kwa makini mwalimu wao aliyeshika kifaa kilichowekwa juu ya meza ambacho anatumia kuwafundishia.

Chumba cha darasa kilicho na vifaa mbalimbali kama vile: kompyuta za mezani, viti pamoja na meza kina wanafunzi wa chuo cha elimu kwa vitendo waliovaa mavazi maalumu na wakiwa wanaandika katika madaftari yao huku mwalimu wao akiwa amesimama na amevaa barakoa nyeusi.

Wanafunzi wawili wa chuo cha elimu kwa vitendo. Waliovaa makoti ya rangi ya bluu wakiwa katika chumba cha darasa kilicho na vifaa mbalimbali wakitengeneza kifaa moja wapo kilichowekwa juu ya meza ikiwa ni sehemu ya mafunzo yao kwa vitendo.